Wanaume watatu wanaonekana wakipanda ndizi yenye rangi ya kijani kibichi kwenye udongo wa barabara. Hii inaonesha kukasirika kwao, kutokana na uharibifu wa barabara huku.

Mazingira ya kuifadhi maziwa. Mwanaume moja aliye na mavazi ya rangi jeupe anaonekana akimimina maziwa, huku akichuja kutoka kwa mtungi mikubwa mikubwa. Kwa umbali kuna watu walio keti kwenye lori juu huku wakishusha.

Katika chumba cha kuhifadhi maziwa. Mwanaume aliyevalia kofia ya rangi nyekundu, anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi kubwa huku akieka kwenye mashine maalum.

Wanaume wawili waliovaa glavu ya samawati wanaonekana kufanya shughuli ya kuosha ng'ombe mwekundu. Mmoja wao ameshikilia kifaa kinachotoa maji kwa (pressure) huku mwingine akifanya shughuli ya kusugua huyo ng'ombe.

Matunda ya kijani kibichi yananing'ina vizuri kwenye gomba, huu rangi unaonyesha bado haujaiva huku uzito wake unaonyesha yale mazao ambayo yanangojewa.

Ni shughuli ya kukamua. Mashini iliyo na mrija imeunganishwa moja kwa moja kwenye matiti ya ng'ombe, huku yakivuta maziwa. Maziwa haya yanasafiri kwenye mrija hadi kwenye vyombo vyeupe vilivyo safi vya kuhifadhi maziwa.

Ng'ombe mweusi ameathirika vibaya kutokana na ugonjwa wa ngozi unaosababisha malengelenge. Ng'ombe huyo ameanza kupoteza uzito na hata kukosa nguvu mwilini mwake.

Matunda ya ndizi yanaonekana yakining'inia kwenye mgomba wake. Ndizi hiyo ina matawi ya kijani kibichi. Inaonekana matunda haya haujaweza kuiva vizuri.

Matunda ya ndizi yananing'ina kwenye gomba lake. Matunda yenyewe ni ya rangi kijani kibichi kuashiria kwamba haijaiva lakini ukubwa wake unaashiria mazao makubwa.

Kwenye mazingira ya boma la ng'ombe, ng'ombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wakikamuliwa na wanaume wawili. Wanaume hawa wanatumia mitungi kama ndoo kuweka maziwa.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia moja kando ya ingine. Ndizi hizi zinaonekana kutoiva kulingana na rangi yake.

Mwanamke mmoja amesimama kando ya ndizi mbichi alizozivuna. Ndizi hizi zina rangi kibichi kuashiria kwamba zimeweza kuvunwa majuzi. Mbali yake kuna shamba ya ndizi.

Mkono moja umeshikilia ndizi ya kichane, iliyo shambuliwa maganda yake. Ndizi hilo linaonekana halijaiva. Hii linatokana na rangi yake ya kichane kimbichi na umbile lake.

Kwenye chumba cha kuifadhi maziwa, wanawake wawili waliovaa ovaroli nyeupe, barakoa, na wafu ya nywele, wanaonekana wakichuja maziwa ili kuondoa mafuta ama uchafu wowote, kisha kuyakoroga, ili kuhakikisha yamechanganyika.

Mazingira yamejaa mimea ya kijani kibichi kuashiria uhai na rotuba, jua linawaka yakimulika yale matunda na yanatokea vizuri.

Ni mazingira ya banda la ng'ombe, mwanaume anaonekana akikamua na mikono yake miwili, huku juu yake kuna mnyororo uliowekwa ili kuzuia ng'ombe asitoke ila akae kwa mahali moja.

Mwanaume moja anaonekana akimimina maziwa kwenye mitungi mikubwa iliyofungwa kwenye pikipiki. Kwa upande mwingine kuna mwanaume amevaa helmeti anayeandikisha kiasi cha ile maziwa kwa kitabu.

Ndizi mbichi za rangi ya kijani zinaonekana zimepangwa vizuri moja juu ya ingine zikiwa tayari kusafirishwa. Mtu mmoja anayeonekana kama mkulima ama mfanyikazi wa sokoni analiinua ndizi moja kulielekeza kwenye gari.

Watu watatu wakiwemo wananume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana wakipanga ndizi iliyona rangi ya kijani kibichi. Chini yake wamepanga matawi ya ndizi yenye kijani kibichi.

Matunda ya ndizi ya rangi ya kichaniki pichi yamepangwa kwa njia inayovutia kwenye sakafu. Rangi huo unaonyesha kwamba bado ndizi haujaiva. Ilhali uzito wake unaonyesha mapato.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli ya jeupe ili kumkinga kutokana na kemikali kali anaonekana akifanya vipimo kwenye maabara. Mwanaume huyo anafanya kazi kwa makini kuhakikisha kwamba vipimo ni sahihi.

Kuna ndama wapatao wanne waliokusanyika kwenye banda la ng'ombe. Ndama hao ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wana afya njema na nguvu.

Matunda ya ndizi ya kijani kibichi yamewekwa kwa mpangilio unaovutia rangi yake inaonyesha kwamba bado haujaiva ingali uzito wake unawaonyesha mapato kubwa yaliyopatikana.

Mwanaume mmoja anaonekana akiguza mkungu wa ndizi uliokomaa na kuninginia kwenye mkopa wa ndizi. Ndizi huu uko karibu kuanguka kutokana na mzao huo. Mandhari ni uzalishaji mzuri.

Mkono mmoja uliovalishwa saa unaonekana shambani ukiwa umeshikilia matawi ya mahindi yenye rangi kijani kibichi , matawi haya yametobolewa kuonyesha kuadhiriwa na magonjwa.

Mkono uliyovaa glavu unaonekana umeshikilia kifaa kinachotumiwa kukamua ngombe. Kifaa hicho kimeelekezwa kwenye matiti ya ngombe. Kwa tayarisho ya jambo la kukamua.

Mtu moja anaonekana ameweka ngombe nyekundu na nyeupe, katika sehemu maalum ya kufanyia chanjo. Ngombe hawa wanaonekana watulivu bila kusumbua.

Haya ni maandalizi ya maziwa mala, ama maziwa kanda. Hapa yanaandaliwa kwa utamaduni na kwa ustani kubwa. Kijiti kinaonekana ni kama kijiti ya kupikia, inatumiwa ili kuchanganya yale maziwa zikae pamoja.

Mwanaume mmoja aliye vaa Shati la buluu ,anaonekana akichunga ng'ombe yenye rangi nyeusi na nyeupe, kando yake Kuna mahindi iliyo kauka, Na kwa upande mwingine kuna miti iliyo na kijani kibichi.

Mwanaume moja aliye vaa nguo nyeusi na kofia nyeupe, anaonekana ameinama chini ya ngombe huku mkono wake moja ikiwa kwa matiti ya ng'ombe na nyingine ikiwa kwenye plastiki ya kuchota maziwa.

Mtu mmoja aliye na koti ya rangi manjano anaonekana akifungua mitungi ya maziwa kutoka kwenye pikipiki. Kando yake kuna mtu mwingine anangoja zamu yake ufike ili pia atoe mitungi yake.

Mwanamke moja aliyefunga shuka ya kimaasai anaonekana ameinama karibu na ngombe huku akifanya shughuli ya kukamua. Ngombe huyo amefungwa mguu ili kuzuia kuumia ama kumwagika kwa maziwa.

Majani marefu ya kijani kibichi yameenea kwenye mgomba wa ndizi huku matunda ya kijani yamefunikwa kwa karatasi. Huu shughuli umefanywa ili kuzuia wanyama kama vile ndege kwa kula ndizi.

Tunda kubwa la ndizi linaning'inia kwenye gomba lake. Ndizi yenyewe ni ya kijani kibichi kuashiria kwamba bado haujaiva lakini ukubwa wake unaonyesha ule mzao kubwa uliofanyika.

Mwanamke moja ameinama chini ya ngombe, huku akiendeleza shughuli ya kukamua. Maziwa yanaonekana yakitiririka kwenye ndoo yenye rangi ya blue . Ngombe huyo amefungwa kwenye miguu ili kuzuia kuumia na kumwaga maziwa.

Mwanamke mmoja anaonekana amefungua mtungi Wa maziwa kwa mkono mmoja huku mkono mwingine hukiwa na kifaa kama cha kupimia Kiasi cha Majin kwenye maziwa amevaa koti jeupe na wafu Wa nywele.

Mahindi yenye rangi nyeupe, inaonekana imetapakaa kwenye sakafu ya udogo ,huku magongo ya mbao imelalia juu, mikono inayoonekana kuwa mtu mwenye amevaa nguo nyeusi, inaonekana kama imeshika mahindi iliyo oza.

Matunda ya ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia moja juu ya ingine. Ndizi hizi zinaonekana hazijaiva kutokana na rangi yake.

Ndizi mbichi ya rangi ya kijani kibichi inaonekana imepangwa kwa meza huku moja yao ikiwa imetolewa ganda lake la juu. Kwa kuangalia kwa kina, inaonekana kwamba hii ndizi bado haijaiva.

Matawi ya mimea inaonekana kama ndizi, yenye rangi ya kijani kibichi, yanaonekana kukuwa kwa haraka kuashiria hali nzuri ya udongo, mwangaza wa jua yanamulika matawi haya kwa usawa.

Mkono mmoja unaonekana umeshikilia matunda ya ndizi kutoka juu. Matunda haya ni ya rangi ya kijani na manjano huku ikiashiria upande moja kuiva na ingine ikiwa mbichi.

Mimea ya mikomba yenye majani mabichi inaonekana ikistau vizuri, shamba hii ni madhari ya kuonyesha uzuri ya udongo na hali nzuri ya mazingira haya ya ukulima.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi ya manjano, anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyiza ng'ombe. Amefaa mashini fulani kwenye mgongo huku akiwa ameshikilia mrija wa kutiririsha dawa.